Kitunguu ni mojawapo ya bidhaa ambayo imewapa watu wengi ajira kutoka kwa kina mama na pia wale madereva ambao wanasafirisha hizo bidhaa vitunguu katika au upande mbalimbali katika nchi yetu ya Kenya.

Hili ni soko ambalo lapatikana katika mji kuu wa Nairobi. Ni soko ambalo hutumika kuuza vitu vya asili au vitu vya zamani, ambavyo wanunuzi na pia wauzaji hufurahia kazi hio, na ni vitu ambavyo vyaweza kuhifadhi mila zetu na desturi zetu kama wanakenya.

Duka hili ni la kisasa na ni duka ambalo hupatikana katika mjini hasa katika mji mkuu wa Nairobi, ambalo ni duka la maarifa sana na ni duka ambalo wageni wengi kutoka nchi mbalimbali hupenda kuja kununua bidhaa zao huku.